Shughuli ya utoaji chanjo kwa mtoto mchanga. Mtu aliyevaa kofia na fulana yenye nembo ya World Health Organization, anampa mtoto chanjo ya matone mdomoni. Mama mtoto amemshikilia mtoto mkononi, huku hatutabasamu kidogo. Watu wengine wenye kofia na fulana za njano wanasimama karibu wakishuhudia zoezi hilo.